Mama mmoja, ambaye amekaa pale kwa kiti, ili apewe chanjo yake, kupitia mguu, daktari ame, pia amesimaa kando yake akiwa anampea chanjo, kando tena, kuna wamama, kina mama ambao wamepanga laini, wakingoja uwamu wao, uwafikie.

Daktari huyu akiwa ako na shida ya meno amelazwa pale kwa kitanda alafu kando yake kuna daktari. Daktari akiwa na mashini ambayo anahakikisha kuwa meno yake ametatua tatizo la hiyo.

Hizi ni chupa ambazo kuna dawa ndani ama vitu ndani. Ni chupa mbali kadha kadha hizi ni chupa ambazo hasa iko na dawa hasa ambazo huwa inatumika katika mwilini wako ili upate afya nzuri.

Wanaume wawili ambao wanaondoka wote wakiwa wamevaa leso, wanaondoka baada ya kuleta hiyo ng'ombe ambayo imekufa kwa sababu ya njaa au ukosefu wa maji. Hapa kumekauka manake hakujanyesha kwa wakati mwingi.

Viongozi hawa wakiwa wengi wamevaa suti wakiogozwa na mmoja pale kuna ambaye imeandikwa ODM nyuma yao kuna maandishi na kuna mchoro wao wakiwa tayari kutoa hotuba yao.

Dawa hizi zilizo kwa chupa, dawa chupa nne. Zote zikiwa na maandishi hapo mbele. Hizi ni dawa ambazo haswa hutumika kuzuia magonjwa ama maradhi tofauti tofauti katika mwili.

Daktari huyu mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa ameketi kama anaongelesha mgonjwa mama mmoja amekuwa amemuona huenda anaelimisha kando yake pia kuna watu madaktari wenzake.

Ndisi hii, ikiwa moja imeiva, hii ndizi ambaso hasa mkulima ameitoa katika shamba lake, ndizi hii unaeza rumia ukule kaa chakula, ama unaeza peleka pale soko, ili uweze kuuza.

Hapa ni chumba kuu kubwa ya magari tofauti tofauti zikiwepo kwa rangi tofauti. Pale kuna watu ambao wanauza magari. Ukiwa umependezwa na iyo unaenda pale unaambiwa unafunza alafu unachukua gari yako.

Hapa ni darasa, darasa hili ikiwa safi na kuna viti na meza ya wanafunzi viti zikiwa zimepangwa kwa line nzuri, pale mbele tena kuna mbao ya rangi yake nyekungu alafu tena iko na ruler .

Hapa ni shamba la ndizi, ndizi zikiwemo zimeiva zikiwa refu hapa kando yake kuna matunda ya ndizi ambayo huenda iko tayari kukatwa na mkulima ili aweze kuchukua pale auze soko au achukue nyumbani ikue chakula.

Wanawake watatu wote wakiwa wamevaa koti lao nyeupe kila mmoja wao akiwa amebeba sanduku nyekundu wakiwa wanatembea huenda wanaenda mahali kutibu.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu alafu ameshika ndoo akiwa tayari kuosha hiyo choo yenye akiwa amebeba brashi ili aweze kusafisha hiyo choo vizuri kuondoa uchafu.

Msichana mmoja, ambaye amevaa shati lake, nyeupe, akiwa pale katika ofisi ya kisayansi akifanya utafiti, kando yake pia, kuna wenzake wamevaa sare, zinazofanana wakifanya utafiti pia.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi pale akifanyiwa zoezi na daktari huenda amekuwa na tatizo katika hiyo mguu wake sababu amekuja hospitali ili daktari aweze kumfanyia zoezi ili mguu iweze kurudi vizuri.

Wamama hawa wawili mmoja akiwa ni mjamzito. Huyu daktari mwanamke akiwa anasaidia ama anafunza huyo mwanaume ambaye anafaa kufanya wakati huo wa ujauzito wake wote wakiwa wameketi katika kitanda.

Watoto hao watatu wote wakiwa wamecheka meno zao zimetoka nje, wakionyesha mikono yao chafu huenda walikuwa wanacheza hao watoto wakitumia matope au wakiwa katikati la msitu.

Mwanaume mmoja akiwa anasaidiwa na daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe kufanya zoezi huenda alikuwa amepata ajali ndio maana anafanyiwa zoezi ili aweze kupata nguvu na aweze kurejelea kuendelea na kazi.

Mama mmoja ambaye ameleta mtoto wake katika hospitali hili ili apewe chanjo kando yake kuna msichana ambapo amevaa shati lake nyeupe akiwa anapea hiyo mtoto chanjo kupitia mdomo yake.

Vikabu hivi, huwa watu, ama wazee wa kijiji huwa wanatengeneza, waki unda, baada ya ku unda, wanaweka kwa kari rangi tofauti tofauti ili zikupendeza, alafu wana chukua soko, ili waweze kuuza.

Jua linabeba machi. Hili likiwa linabeba maji kutoka pale kisima hadi pale kwa mti. Pale tena kuna mti ambayo zinakutia zipo. Hapa kando tena kuna maua ambazo zimeng'ara, zimevutia.

Mwanamke mmoja ambaye amekaa pale kwa kiti halafu kando yake kuna daktari; huyu daktari akiwa anampea chanjo huyu mwanamke kupitia mkono mwake. Kando yake pia kuna watu wengine pale.

Aliyekuwa Rais wa Kenya akiwa ametoka pale na kiongozi wenzake, nyuma yake kuna polisi ambaye amevaa sare zake. Huenda wametoka katika mkutano ambapo viongozi wengine wakiwa bima yao wakiwafwata.

Jaji mkuu wa Kenya ambaye anajulikana kama jina yake Martha Koome, akiwa pale ameshika bibilia mbele ya spika huenda anaapishwa cheo ama ofisini kuu. Yeye pia amevaa sare za kazi sare za rangi nyekundu.

Rais wa Jamhuri ya Kenya nne, William Ruto na bibi wake Rachael. Huyu rais akiwa ameshika bibilia kwa mkono akiapishwa kuwa rais kuu wa Jamhuri ya Kenya. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekuja kuhudhuria mkutano huo.

Dawa hii ikiwemo katika chupa hio ya rangi yake nyekundu, wametoa dawa alafu akaweka katika kidole yake. Hii ni dawa hasa ambazo mtu anameza ili aweze kupungua maumivu aliyokuwa anasikia mwilini mwake.

Maji imenyesha mingi ikaingia katika makaazi ya watu, wanawake hawa wakiwa wanatumia mtungi zao kuhakikisha kuwa wametoanisha maji ili isiweze kuingia katika nyumbani mwao.

Mwanaume mmoja ambaye anakimbia akielekea katika msitu maanake kumekuwa na nyuki, nyuki hawa wakiwa wanakimbia baada ya huyo kijana ili waweze kula nyuki wakiweza pata huyo kijana inaweza ua.

Wafanyikazi hawa wahudumu wakiwa wamevaa sare zinazofanana

Madaktari watatu wakiwemo pale mwenye huyu mama. Huyu mama uenda ako na shida ya masikio ndo maana sababu gani amekuja hapa ili aweze kusaidiwa na hawa daktari kutibu hiyo ugonjwa.

Watu wawili ambao wamevaa koti lao la kazi alafu mbele yao tena kuna mwanamke na mwanaume, ueda hapa ni shule anawafuza hawa jinsi ambavyo wanafaa kutumia hio chupa kuosha mikono.

Mwanau, mwanaume mmoja, ambaye huenda, ako na shida ya majo, akiwa ameklala pale, kando yake kuna daktari ambaye amefaa, nguo lake la hospitali, akiwa anamsaidia, huyo mgonjwa.

Hapa kumekuwa na chomeka imeharibu mali za watu. Watu wameweza kupoteza nyumbani zao. Watu wako wamekuja kwa wingi ili kuona tatizo iliotokana katika makazi yao.

Daktari akiwa amesimama mbele ya huyu mgonjwa kama amevaa koti lake nyeupe ili aweze kuhakikisha kile ambacho kinamsumbua meno huenda huyo mgonjwa amekuwa na shida ya meno yake.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi pale kwa kiti halafu Kando yake kuna daktari ,huyu daktari akiwa anampea chanjo huyu mwanamke kupitia mkono mwake, Kando yake pia kuna watu wengine pale.

Hizi ni chupa ambazo kuna dawa ndani ama vitu ndani. Ni chupa mbalikada hizi ni chupa ambazo hasa ziko na dawa ambazo huwa zinatumika mwilini wako hili wewe upate afya mzuri.

Wanawake wawili mmoja akiwa ameshika spika huenda wakienda wakitembea katika hiyo nchi wakitoa hotuba yao ama njia ambayo wangetaka kila mtu askie katika jamii huo.

Mama huyu akiwa ameleta mtoto wake hospitali ili apewe chanjo. Yeye kuna daktari amesimama mbele yake kwa hiyo mtoto akiwa anapewa chanjo mtoto kupitia mguu akitumia sindano.

Hapa ni ofisi ya Huduma ambapo wafanyikazi ambao wamevaa sare za kazi zikiwemo pale wameketi wakifanya kazi, labda kuna kiongozi wao amekuja kuwatembelea huku akiambiwa jinsi kazi inavyofanyika pale.

Mwanamke mmoja ambaye ametoka kuzaa mase akiwa pale ameketi katika hilo kitanda, halafu Kando Yao kuna viongozi ambao wamekuja kumtembelea huyo mama akiwa kukaribisha mtoto.

Mama amemleta mtoto wake katika hospitali ili apewe chanjo kando yake kuna daktari mwanaume ambaye amevaa kotilake nyeupe akiwa anampatia huyo mtoto chanjo kupitia mdomo.

Orodha ya simu hiyo inaonyesha jinsi ambavyo mtu ametumia pesa zake siku hiyo alafu tena inakuonyesha pesa ambazo imebakia katika simu yako ili uweze kujua vile pesa yako umetumia siku huo.

Mwanamke huyu mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu na suruali yake nyeusi akiwa pale ameketi. Huenda alikuwa anafanya mazoezi yake ikawa anapumzika ili aweze kuendelea tena kufanya zoezi.

Mtoto huyu akiwa wakiwa watoto wawili akiwa na vidonda, huyu mtoto ako na kidonda maanake huenda hakupewa chanjo akiwa mdogo ili aweze kuzuia vidonda hivo.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa nguo lake kubwa akiwa pale katikati ya shamba. Yeye amebeba mzigo mgongo ama mfuko kwa mgongo ili ahakikishe mahindi hizi imetoa.

Hawa ni mashabiki wamekuwa katika kiwanja wamekuja kwa wingi. Kuna mwanaume mmoja hapa ambaye amevaa kofia lake ambaye imeandikwa KDF Gor Mahia. Huenda huwa ni shabiki wa hiyo timu.

Hapa, ni kunda taka taka, wanawake wakiwa , wamejitolesha ili waweze kusanya takataka ambazo zilikuwepo, hapo, kando ya barabara, wao wakiwa wanasanya ili waweze, kuchoma.

Mwanamke huyu akiwa ameleta mtoto chanjo ili apewe chanjo. Kwa laini pia kuna kina mama ambao wamekuja na watoto wao ili waweze kupewa chanjo. Daktari huyu ambaye amevaa koto lake nyeupe akiwasaidia kuwapea chanjo watoto.

Msichana amevaa nguo lake nyeupe akiwa pale katika ofisi ya sayansi akifanya utafiti. Kando yake kuna wenzake pia ambao wamevaa sare zinazofanana wakifanya utafiti pia.

Daktari mmoja ambaye ameavaa koti lake nyeupe alafu kuna mtoto mdogo ambaye amevaa shati lake nyekundu akiwa ameketi. Daktari huyu anatayarisha dawa ili ampee huyo mtoto chanjo.

Wamama hawa wawili. Mmoja akiwa ni mjamzito. Huyu daktari mwanamke akiwa anasaidia ama anafunza huyu mwanaume ambaye anafaa kufanya wakati huo wa uja uzito wake, wote wakiwa wameketi katika kitanda.

Matunda haya tofauti tofauti, mkulima ameleta matunda katika kibanda yake akaipanga vizuri kwa orodha inayovutia ili aweze kuuza. Pale kuna mwanaume ambaye ameshika kichwa lake akiwa amengoja wanunuaji wafike.

Wanawake wawili, mwanamke mmoja ambaye amevaa shati nyeupe akiwa ameshika chupa, mtungi ya maji mwingine anasaidia kubeba na kuleta maji ieka kwa hiyo mtungi, alafu pale kando kuna shamba la mahindi.

Hapa ni chumba ama hospitali pale kuna daktari ambaye anasaidia kuvalisha mtoto ambaye ametoka kuzaliwa alafu tena kando kuna mama mmoja mjamzito amaye anaongeleshwa na daktari alafu pale kuna televisheni ambayo imewashwa.

Wanafuzi hawa watatu wakiwa wamepanga laini ili kila mmoja akiwa amebeba chupa yake ili waweze kuchota maji. Pale kando kuna mwalimu ambaye amesimama ili wahakikishe kuwa wamechota maji kwa njia sahihi.

Wanawake wasichana wawili wote wakiwa wamevaa shati nyeupe wakiwa wanaosha mkono kuna ambaye amebeba fuko nyuma yake akiwa anaosha mkono, kando yake kuna askari mmoja ambapo amevaa sare zake za kazi.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suruali yake nyeupe na shati lake nyekundu akiwa amesimama katikati la ndizi ,ndizi hizi zikiwa tayari kukatwa maanake imekuwa mingi ,iko tayari kuipelekwa soko.

Mashabiki hawa wakiwa katika kiwanja, kuna wenye wamebeba bendera ya Kenya wamepeperusha juu. Wote huenda timu yao ya Kenya wameibuka ushindi na watu wanasherehekea ama wanafurahia.

Mtoto ametoka kuzaliwa. Huyu mtoto anasaidiwa na daktari kuvalishwa pampers alafu kando yake kuna mama ama huenda ni mama ya huyu mtoto. Mtoto amelalishwa kitanda akiwa ameangalia juu anasaidiwa kuvalishwa pampers .

Hapa mdakari ama sayansi ameenda pale katika laboratory ili kufanya utafiti yake hasa ya madawa ama kile kilicholeta ninii kilicholeta mgonjwa hapa natafuta kile madai ile mgonjwa iliyomleta.

Hii ni dawa, dawa hili huwa inapea ngombe, huwa inapea ngombe baada ya miezi sita, ili kusafisha ngozi ya ngombe, tena ili kusafisha maziwa, na teana ili kupea ngombe afya mzuri.

Hapa inaonekana kuwa kuna jua mingi na nikaskazini mingi maanake kumekaukaka kila mahali na kuna jumba moja ambayo imekaa iko katikati imekaa ya wamassai. Pale kuna leso na tena kuna mtungi ya maji.

Hapa kumekuwa na mfuriko wa maji. Maji, kumenyesha sana hadi maji yamejaa hapo, kwa makazi ya watu. Watu sasa ndio wanahama wakitumia meli, ili wahame na mali zao kidogo watafute makazi mazuri manake hapa inaweza leta ajali.

Huyu ni daktari wa kienyeji. Yeye ametengeneza vitu zake vizuri na akaweka pale kwa chupa ikiwa iko tayari kuuzia wateja ambao wangetaka ama ni wamependezwa na dawa za kienyeji.

Hapa ni hosipitali ama ni chumba la oparesheni, kuna mama ama kuna msichana amelazwa kitandani alafu pale kuna daktari ambaye anampea dawa akiwa anatumia mdomo-- kupitia pipe mdomo, alafu mwingine amesimama kwa machine ama-- akiwa anaangalia ama anapima.

Hapa ni darasa. Darasa ambapo wanafunzi wote wamekaa kwa kiti wakisikiliza mwalimu. Mbele yao kuna mwalimu mmoja ambaye anawaelezea wanafunzi jinsi, ama anawaelimisha wanafunzi wake.

Hii ni dawa, dawa hii haswa huwa inakulwa wakati kuna maumivu kwa mwili, ama wakati kuna magonjwa ambayo ungetaka kutoa kwa mwili, ama tena unatoa ili kuondoa magonjwa mbalimbali kwa mwili.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amemshika mtoto wake apewe chanjo. Ili hali kuna daktari amekaa pale na sindano akiwa amehakikisha kuwa ako sawa kumdunga mtoto huyo mkono ili apewe chanjo inayostahili.

Huyu baba ako pale anafanya kazi zake akitengenesa dawa ya kienyeji, huyu baba amefaa kofia lake nyeuzi nyekundu pia pale ameweka vitu vyake pale kurembesha shingo lake.

Hapa ni chumba ya maji haw ni mafundi ambao wameenda pale hili kupima ama kupaik maji kupitia paipu hili kuenda Kwa kisiwa ama kwa tangi ya watu ya Jiji tafauti tafauti.

Hapa kuna mbaba mmoja ambaye amefika mtungi hapa kwa nyuma. Yeye amekaa katikati ya mifumo ama kwa shamba ili aekelee maji iweze kuiva haraka.

Hizi ni dawa ya kienyeji haswashawa watu ama wamama ama wazee wakijiji wanenda pale kujuna mitii wanachemusha alafu wanatafuta hizo wanaongesa hili hizi dawa wakauze pale soko.

Hapa kuna mtu ama mama moja amelala Kwa kitanda akiangalia juuna amefungua mdomo alfu Kuna daktari ambaye amsaidia amefungua mdomo yake ya huyo mama alfu anamulika ili angalie shida inaesakuwa nini Kwa meno yake.

Hizi ni dawa. Dawa hizi haswa huwa inatumika kumeza, ukimeza inakupea afya mzuri ya mwili. Ukimeza tena inatoa maumivu ulio nayo kwa mwili hii dawa tena ukimeza inaondoa magonjwa yote iliyokuwa kwa mwili.

Baba mwanaume mmoja mmaasai ambaye amevaa vitu za tradishionali . Ameenda pale hospitali ili apewe chanjo na dakatari. Daktari pale amesimama akiwa amedunga huyu maasai mkono.

Huyu ni mtu ambaye mara kwa mara hufanya kazi ni kama ni mteja ambaye ameivaa nguo ili mafuta isimchome ama isiharibu uso maanake hizi vitu huwa ni danger .

Hapa pale kuna mfanyi kazi wa huduma ambaye amevaa sare zake za kazi, amevaa shati lake nyeupe, akiwa pale amekaa alafu hapa nyuma kuna watu ambao wamekuja ili wasaidiwe ama ku.

Kumekuwa na mfuriko wa maji ,kumenyesha na hadi maji imeingia ndani ya chumba. Hii inaweza leta kuharibika wa mali za watu ama tena inaweza leta ajali kwa watu waliopo ndani.

Hapa kuna mama mmoja ameleta mtoto wake akiwa anahudumiwa na daktari anapewa mchanjo alafu kando yake kuna daktari na baba mmoja anayeshughulikia mambo na waone kile kinachotendeka.

Punda hili imeanguka. Huenda amekufa, huenda imechoka maanake ameenda kwa safari ndefu bila kukula, ama amekosa maji mwilini yake, basi amechoka. Ama amekosa maji hivo amekufa.

Hapa Kuna mama moja amekaa Kwa kitanda kama ameangalia juu asaidiwe shida ya meno pale Kuna daktari anamulika na mwingine ameshika kisu akiangalia tatizo tinu kweli hizo meno zake.

Mtoto ametoka kuzaliwa hospitali pale mtoto amekaa pale mamake amemleta amemlaza mtoto wake kwa kitanda alafu daktari ako pale akimpea dawa huyu mtoto ama akipea chanjo huyu mtoto mdogo.

Hii ni dawa ambayo hasa mtu uchukua hili kutoa maumivu ya mwili ambayo alikuwa anasikia. Tena hii ni dawa ambayo mtu hasa huwa anachukua hili kuhepuka magonjwa ambayo hupitia mwilini.

Nyumba imeboromoka na nyumba hili imeboromoka katikati ya wakajii wa watu. Huenda imeleta ajali, huenda watu waliokuwa ndani wamekufa na tena mali za watu waliokuwa hapo zimeharibika.

Hii ni dawa ambapo mara kwa mara hutumiwa kutoa maumivu uliyonayo kwa mwili ama tena kuondoa ugonjwa na tena kupea afya mwili . Hasa hii dawa hua inatoa ili kusaidia kutoa maumivu na magonjwa baadae.

Mmama pale anaosha mkono akiwa amekaa pale anaosha na sabuni na maji. Kando yake kuna mtoto mdogo ambaye anaangalia jinsi ya kuosha mkono ama ako kwa laini anangoja mama amalize ndio pia yeye aende akaoshe.

Watu mara kwa mara wa Kijiji ama wa jamii huita hizi vitu ama hizi mazoezi uchawi. watu hucheza pale wakiwa pale hili kuharibu maisha ya mwenzake kwa wivu.

Mama amempeleka mtoto wake pale dispensary ama hospitali ili apewe chajo. Amekaa pale ameshika mtoto alafu kuna mhudumu ama daktari ambaye anampea dawa alafu kando yake kuna hawa wanaomwangalia.

Hizi ni dawa za kienyeji. Hapa wazazi wazee wanaenda pale kwa msitu wanatafuta miti wanaichoma wanatengeneza dawa wanachemsha halafu anaweka kwa chupa halafu wanaleta kwa soko ili kuuza.

Hizi ni dawa dawa hizi sanasana huwa inatumika hili kutoka maumifu ya mwili dawa hizi tena huwa inatumika hili kukupona ukonjwa ambaye mtu aliyekuwa naye Kwa mwili

Hizi ni dawa za aina tofauti tofauti haswa hizi dawa huwa wanakula ili kuzuia maumivu ya mwili tena hizi dawa unakula ili kuondoa mauchungu ama unaondoa ili kukupea afya mzuri.

Wanaume wawili wanakimbia manake nyuki imetokelezea na nyuki hawa wako wanamfuata ama wanakimbia nyuma yao wakitaka kukula hawa wanaume wawili.

Hapa ni hospitali. Mama mmoja ambaye ametoka kujifungua amejifungua ameshika mtoto wake mdogo ambaye ametoka kumzaa. Amefunika mtoto wake na amefurahi kuwa amezaa mtoto wake kwa amani na amepata uwezo wa kuzaa mtoto wake.

Mama anataka kuizaa gakiwa pale hospitali amelala Kwa kitanda lake amefaa anashika mtoto ama pia ama mafaa mkepe pale amefaa sare ya hospitali.

Kumekuwa na mfuriko wa maji maanake kumenyesha sana alafu maji imeenda karibu makazi ya watu. Pale nyuma imeharibika huenda imeharibu mali za watu, imeleta ajali na watu wameumia pale ndani kwa sababu ya hiyo ajali.

Hapa kuna mama ambale amekuwa na shida ya meno, amelazwa kiangalia juu halafu daktaru moja ambaye amevaa koti lake nyeupe amefungua huyu mdomo akiwa anaangalia ile tatizo. Daktaru mwengine anamulikia mwenzake ili waangalie tatizo lipi.

Kama barua kwa nyumba. Kama vile mchungaji anasema pale watu wengi wamekuja hapa kwa ajili ya kile kitu anachotendeka. Hapa kuna mafundi pia wam

akiwa katikati ya mchezo akitaka kucheza. Yeye amepiga picha akiwa amechangamlia na amefanya mkono wake hivi kama yuko tayari ama kutaka kushindana katika hiyo ndisula. Machi.

Hapa kuna daktari mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe, alafu kando yake kuna daktari wakiwa wanamsaidia, kumsaidia yule mgonjwa amabye amelazwa pale akiwa na shida ya meno.

Alafu pale wamevaa shati tofautitofauti, huenda wanashindana katika ile uwanja, na wanafanya mazoezi katika mchezo ambao unakuja karibuni, pale kona kuna manyumba ambayo ni ya kukaa juu wa watu.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake, huku kando yake kuna mama, oale kwa konteina kuna mfanyakazi ambaye amevaa suti yake, inaweza kuwa anaelezea hawa ama anaeza kuwa amekuja kusaidiwa kuwaelezea.

Hizi ni da za kidamaduni ama mwenye amaileta akiweka katika chupa dawa alafu akaandika majina na hili mwenyewe akipendeza aweze akasoma, matibabu zake na pesa ambazo inaitajikana hi utumie hizi dawa.

Hii ni lori ambayo inabeba magari. Lori hili wanabeba magari kutoka mahali wanatengenezwa hadi pale sokoni ambapo magari haya yatauzwa. Mbele kuna lori ya rangi nyekundu .

Wanaume wawili ambacho wamevaa suti na ni nyeusi alafu akiwa pale amefungua mahali pa kuweka mafuta. Inaweza kuwa huyu ametoka kunyunyizia gari yake juu nyeupe alafu kufunzwa jinsi gari inafanya kazi kabala yeye aweza kujukua.

Hii inatuonyesha kuna, kuna dawa alafu kuna mtupa. Hili ni kama alafu kuna sindano. Hii ni kama ni dawa ya watoto ambao wangetaka kupewa michanjo, michanjo. Hapo zimebaki

Hapa ni gari ambayo inaweza kuwa inaenda pale, ili kutengenezwa ama kunagaliliwa ikiwa sawa, katika pale kwenye soko, hii gari ukikujia ambaye amesimama amshikanishwa karibu na kioo.

Ng'ombe hawa dume, wakiwa ni ng'ombe wanne, wakiwa na rangi mbili nyeusi na nyeupe, wote wamefungiwa pale wakiwa wamesimama, huenda wanangoja wafunguliwe waingie ndani waeze kukula.

Hawa ni mashabiki wakiwa katikati ya barabara , wao wakoyengeneza moto, alafu wao qameshika vitu ambayo imeadikwa Gormahia ,wao wameibuka ushindi katika mchezo iliyokuwa ikichezwa pale uwanjani wanashangilia.

Kwa picha kuna dawa ya chupa mbili alafu pale kuna boxi ambayo huenda wale huwa wanatumia ,kutumia kwenye watoto walio na miaka chini ya nne.

Hiki kitabu ni ya kidato cha pili, ya darasa la pili. Pale nimekuwa nimekuwa nimeona kuna ngamia na watu ambao wanaruka pale. Hiki ni kitabu ambacho walimu hutumia kufunza watoto wa darasa la pili ama wanafunzi wale hutumia kusoma.

Hapa ni chumba, hapa ni chumba la operesheni. Kuna madaktari wakiwa wamesanyikana pale kama wamevaa sare zao. Alafu nyuma kuna madaktari wengine ambao wako tayari kuwasapoti ama kuwapeana mkono, ilhali wangetaka. operesheni inaendelea, ikiwa kuna mgonjwa anasaidiwa pale.

Mwanamke mmoja daktari akiwa pale amevaa koti lake la kazi akiwa pale ameshika kwa mkono yake chupa na sindano alafu kando yake kuna msichana akiwa mebeba mtoto ilhali huyo mtoto amepewa chanjo.

Madawa haya ikiwa kwa chupa, halafu pale kuna sindano, huenda hawa daktari wakiwa wakitayarisha ili waende kuwapea chanjo watoto katika jamii.

Mwanaume mmoja ambaye labda amekuwa na shida ya mkono akiwa pale amekaa kwa kiti akifanya zoezi alafu kando yake kuna daktari ambaye anahakikisha kuwa anamsaidia ili aweze miguu zake zirudi kufanya kazi.

Magari ya aina tofauti tofauti zikiwa pale katika jumba. Hizi magari zikiwa ziko soko, ikiwa tayari kuuzwa. Yule ambaye muuzaji ambaye ikipendeza na yeye ataenda pale, ataangalia alafu atanunua.

Mtoto akiwa anapewa chanjo, daktari wawili ambao wamevaa glovu wameshika mtoto. Daktari mmoja amemshika mtoto mkono ingine na kichwa ili asiweze akaanguka wakati anapopewa, daktari mwingine anampea chanjo.

Mama huyo akiwa amekaa katika kiti. Akielekea mbele yake kuna daktari watatu. Huyu mama anaweza kuwa ako na shida ya masikio maanake daktari mmoja amekelea mashini iliyokuwa katika sikio lake iliyokuwa inamsaidia kuponya ama kuwa na sababu ya masikio kuuma.

Mama amapeleka mtoto wake katika hospitali hili apewe chanjo alfu pale kuna daktari akiwa anampea chonjo mtoto kupitia mkono na mguu yake , alfu kando yake kuna watu pia wanapanga laini wakiwa wamekuja hili waweze kupewa chonjo watoto wao.

Mwanamke mmoja ambaye ameenda pale hospitali ili aangaliliwe shida ya masikio. Nyuma yake kuna daktari ambaye amebeba mashini yake ili kuhakikisha kuwa anaona kile tatizo ambayo ako nayo kwa hiyo sikio.

Mtoto akiwa anapewa chanjo, daktari wawili ambao wamevaa gloves wamemshika huyo mtoto. Daktari mmoja amemshika huyo mtoto mguu na mwingine na kichwa ili asiweze akavuruga wakati anapopewa chanjo. Alafu daktari mwingine ndio anampa chanjo.

Huenda ni wafanyikazi. Kuna wenye wameketi kwa kiti alafu wengine wamesimama. Hao wamepiga picha karibu na ofisi ama mahali ambao wenyewe wanafanyia kazi.

Dawa hizi zilizo kwa chupa dawa chupa hili zote zikiwa na mandishi hapo mbele. Hivi ni dawa ambazo hutumika ilikuzuia magonjwa ama maradhi tofauti tofauti katika mwili.

Hapa kuna wasichana watatu. Kila mmoja msichana amekaa katika counter yake. Halafu nyuma ya counter ama wafanyikazi wamekaa pale wakiwa wanasaidia. Huenda wasichana wameenda kutoa pesa katika counter hiyo ama kuweka pesa katika counter hiyo.

Madawa haya ikiwa kwa chupa alafu pale kuna sindano huenda hawa daktari wakiwa wakitayarisha ili waende kuwapea chanjo watoto katika jamii.